Ng'ombe huyu anaonekana kuwa amefungwa kamba kwenye mguu wake mmoja. Kwenye mabere yake ni mashine ambayo inatumika kukamua maziwa. Hivi inaweza kuvuta maziwa kutoka kwa ng'ombe huyu hadi kwa chombo cha kuwekea maziwa.

Ndani ya chumba hiki, vigae ni vya mraba na rangi nyeupe. Chini, mikungu ya ndizi imepangwa. Kuna ndizi zingine ndani ya kreti hizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva.

Kwenye barabara hili, kuna magari ya aina mengi na pikipiki. Katika pikipiki hii, kuna vyombo vya kusafirishia maziwa na gunia ambayo ina vitu ndani. Mtu huyu anaonekana kusafirisha vitu hivi.

Shamba hili lina mchanga wa rangi nyekundu. Lina migomba ambayo bado hayajakomaa, kwa kuwa bado ni fupi. Matawi ya migomba haya yamenawiri na yanaonekana kuwa yenye afya nzuri.

Katika shamba hili kuna migomba ya ndizi. Matawi yake yanaonekana kuwa yenye afya na yamenawiri. Migomba haya, hayajakaribiana sana. Pia kuna mimea mingine katika shamba hii.

Katika msitu huu ulio na migomba, yanaonekana kuwa yameathiriwa na ugonjwa wa panama. Hivi, matawi yake yamenyauka na kuwa rangi manjano, kisha yanaanguka chini.

Eneo hili linaonekana kuwa limekauka. Mwanaume huyu anayevuta maziwa kutoka kwenye mabele ya ng'ombe huyu, kuingia kwenye ndoo ya rangi ya samawati. Ng'ombe huyu amesimama bila kufungwa.

Katika shamba hili la migomba, linaonekana kuwa na mimea mingine pia. Kuna migomba ambayo hayajakomaa na ni madogo. Migomba yaliyokomaa yanaonekana kuwa na matawi ambayo yamenawiri na yanaonekana kuwa yenye afya nzuri.

Ng'ombe huyu anaonekana kuwa amefungwa kamba kwenye mguu wake wa nyuma. Mtu huyu ameketi na anakamua maziwa kutoka kwenye mabere ya ng'ombe huyu kuingia kwenye ndoo hilo la chuma.

Shamba hili lina migomba ya aina ya Cavendish. Yanaonekana kuwa hayajakuwa refu, matawi yake yamenawiri na yanaonekana kuwa yenye afya. Kuna mlingoti katika shamba hii.

Mkononi mkulima huyu ameshikilia kisafisha chuchu. Anaiweka kwenye mabere ya ng'ombe ili kuisafisha kabla ng'ombe huyu aweze kukamuliwa. Hivi anaweza kuzingatia usafi wa mabere ya ng'ombe huyu.

Katika zizi hili la ng'ombe, kuna bakuli la maji. Ng'ombe watatu wanaonekana kuwa wamesimama. Mmoja anaonekana kuwa amelala chini. Ng'ombe hawa wana tagi kwenye sikio zao.

Katika shamba hili la migomba tunaona kuwa matawi ya ndizi haya yamenawiri, mikungu ya ndizi imetokea katika migomba hii, ndizi hizi zinaonekana kuwa zenye afya na ukubwa bora.

Katika shamba hili la migomba, mwanamume huyu anaonekana kuuguza mkungu wa ndizi katika mgomba mmoja. Ndizi hizi zinaonekana kuwa wenye ukubwa na ubora sawa, amevalia koti.

Shamba ili la mahindi, linaonekana kuwa lina afya duni. Linaweza kuwa limeathirika na wadudu, au ugonjwa. Hivi, mahindi hii haiwezi nawiri na kuwa yenye afya nzuri tena.

Katika msitu huu kuna migomba. Matawi yake yanaonekana kuwa yamenyauka huku mengine yanaonekana kuwa yenye afya duni. Migomba hii haijaweza kutoa mikungu ya ndizi bado.

Nyuma ya uzio huu, ni wanaume wawili. Mmoja wao anaonekana kumwaga maziwa ndani ya chombo cha kubebea maziwa, huku mwingine anaonekana akinakili katika kitabu chake.

Mwanamke huyu ako katika shamba ambalo lina migomba. Anaonekana kuwa mwenye furaha na kilimo yake kwa kuangalia mgomba ulio mbele yake. Unakaa wenye afya bora na ukubwa sawa na utakaopendwa na watu.

Ndama hawa wawili wako katika kituo cha kuwashughulikia wanyama, wanaonekana kuwa wenye rangi moja na wananyunyuziwa dawa ya kuuwa wadudu wanaowasumbua kwenye ngozi au kupatiwa dawa itakayowazuia kupatana na magonjwa.

Katika boma hili kuna mashine inayotumika kukamua maziwa. Limeekwa kwenye mabere ya ng'ombe huyu, hivi linaweza kuvuta maziwa kutoka kwake hadi ndani ya chombo hiki. Hivi kazi ya mkulima imerahisishwa.

Mwanamke huyu ako katika shamba ambalo lina migomba. Anaonekana kuwa mwenye furaha na kilimo yake kwa kuangalia mkungu wa ndizi alioushikilia. Unakaa wenye afya bora na ukubwa sawa na utakaopendwa na watu katika soko.

Katika uwanja huu wa nyasi, kuna tairi ambao una nyasi ndani. Ng'ombe hawa wa kike wanaonekana kula nyasi kutoka kwenye tairi hili. Kwenye masikio ya ng'ombe hawa kuna tagi ambayo inatumika kuwatambulisha.

Huu ni mikungu wa ndizi ambao unaonekana kuwa wenye usawa na ubora wa juu. Mwanaume huyu anaonekana kuinia mkungu wa ndizi na kuupakia juu ya mikungu ingine ya ndazi.

Mwanamke huyu amevalia koti la maabara, wavu ya nywele na barakoa ili kuzingatia usafi anapoyapitisha maziwa haya ambayo yana uwezekano kuwa ya ngamia, kwenye kipande cha nguo ili kuyachuja, kabla yaweze kupitia matibabu zaidi.

Huu ni mfumo wa kilimo cha sempe chenye usahihi katika shamba la migomba. Linatumika kufwatilia na kurekodi hali ya mazingira, kutoa maarifa ya wakati halisi ili kupata usimamizi bora wa mazao.

Katika mandhari haya ambayo yana ng'ombe wawili, mwanaume mmoja anaonekana kuushikilia bomba wa maji, huku mwengine anaonekana akimsugua ng'ombe huyu kutumia brashi na sifongo kwenye ngozi yake.

Duka hili linaonekana kuwa la kuuza maziwa. Bango lililo juu linaonyesha kuwa na picha ya ng'ombe. Kando ya duka hili tuna vyombo ambavyo vinatumika kusafirishia maziwa. Watu hawa wanaonekana kununua maziwa na mmoja wao amevalia jaketi ya kuakisi ya rangi nyekundu.

Katika soko hili kuna aina nyingi za biashara ambazo zinaendelea. Pale kando tunaona gari ambalo liko wazi. Mwanamme huyu ambaye ameshikilia mkungu wa ndizi anataka kusafirisha kutumia gari hilo.

Katika kampuni hili la maziwa, wanaume hao wawili, waliovalia kofia nyekundu , wanamwaga maziwa katika chombo hicho kutoka kwa ndoo za chuma. Wafanyakazi wengine wanaonekana kuangalia kutoka kwa umbali.

Soko hili linaonekana kuwa la kuuza ndizi. Mikungu ya ndizi imepangwa vizuri katika vibanda hivi. Mwanamke huyu, anaonekana kumpa mteja mkungu wa ndizi moja alioushikilia.

Mwanamke huyu amechuchumaa katika shamba hili la mahindi. Yanaonekana kuwa yenye afya bora na mamboga hayo pia. Anaonekana kuwa mwenye furaha na kilimo yake ambayo inaendelea vizuri.

Katika shamba hili la migomba, mchanga huu ambao ni nyekundu unakaa kuwa umekauka. Baadhi ya matawi ya migomba yanaonekana kuwa yamenyauka, na kuanguka chini. Migomba haya hayajaanza bado kutoa mikongo ya ndizi.

Mwanaume huyu amesimama katika shamba la migomba. Anaonekana kuushikilia mkungu wa ndizi na nyuma yake, ni mlingoti ambao unasaidia mgomba wa ndizi usianguke.

Katika eneo hili kuna majengo ya mawe nyuma ya mwanamke huyu. Amesimamia kreti ambayo ina ndizi ndani . Ndizi zingine zimepangwa mbele yake. Kuna mwanamme aliyesimama kando yake. Wanaonekana kuuza ndizi hizi.

Katika shamba hili la migomba, mgomba mmoja umetoa ndizi. Mkungu huu wa ndizi unaonekana kuwa upo tayari kutolewa. Unaonekana wenye ukubwa na usawa bora na wenye afya nzuri.

Katika zizi hili la ng'ombe, wanaume hawa, mmoja aliyevalia nguo ya samawati na mwingine nguo nyekundu, wanaonekana wakikamua maziwa kutoka kwenye mabere ya ng'ombe hawa kuingia kwenye besheni au ndoo.

Shamba hili la migomba linaonekana kuwa limenawiri. Migomba hizi zimetoa mikungu ya ndizi. Mtu huyu aliyevalia shati nyekundu na kofia nyekundu amesimama akitazama mikungu ya ndizi.

Mgomba huu umekomaa na matawi yake yamekuwa makubwa na mengine hata yameanza kunyauka. Mkongo huu wa ndizi ni wenye afya na usawa bora, hujaharibika na uko tayari kukatwa na kutumika katika matumizi ya nyumbani au kuuzwa kwenye soko.

Katika shamba hili la migomba, wanaume hawa wawili na mwanamke huyu mmoja wanaonekana kuyakata migomba ya ndizi. Wameyatandika pale mbele na matawi ya ndizi haya pia.

Katika shamba hili la migomba, mwanamume huyu aliyevalia kofia nyeusi, anaonekana kuushikilia mkungu wa ndizi ambao ni rangi manjano. Hii inaonyesha kuwa ndizi hii iko tayari kutolewa.